Hapa ni dukani. Hii ni dukani ya biashara ya Safaricom M-Pesa. Watu wanakuja hapa kuchukua credit na pia hapa kuna maji, fiji ya maji. Watu wawili wamekaliya hapa kwa kitini. Mmoja wa wawili wamevaa kofia.

Mtu mmoja ako ndani ya duka. Hii duka inakaa kama ni duka ya miraa kawa vile imechorwa mlangoni. Mbele ya hiyo duka kuna baiskeli na bodaboda. Huyo mtu ambaye anachukua, anachukua miraa na miraa si mzuri kwa vijana na hata binadamu yeyote.

Hapa kuna aina tofauti tofauti ya mboga. Mboga hizo ni kama viazi na karoti na zingine. Karoti ni muhimu sana. Ni muhimu kwa macho na ni muhimu kwa ngozi. Mtu anafaa kukula karoti kila siku.

Ni duka ya Safaricom ambayo unaweza enda ijiwekee simu pesa, umtumie mwingine pesa, na hivyo ndio biashara huendelea. Mtu hawezi kuwa na pesa kwa mfukoni kila mara.

Magari mapya mapya yameegeshwa kando ya barabara, magari haya hayana hata namba inaonyesha kuwa hizi magari zinazouzwa. Hapa ni Nairobi kwa vile magorofa ni makubwa makubwa ni marefu sana.

Huu ni mtoto mmoja au kijana anaangalia nguo. Pia hii ni mahali ya nguo, yaani soko ya nguo. Hii soko watu wote hukuja ili kununua nguo, na huyu kijana anakaa kama anataka kununua nguo moja au mbili.

Hapa ni sokoni, hii sokoni ni sokoni ya nguo na mboga kuna mtu ako hapo mbali anachukua nguo na kuna pilipili hapa na ndizi na ndimu.

Pesa ya shilingi imewekwa mahali, hizi pesa ni ishirini, ni kumi na ni tano. Hii pesa inaeza tumika kwenda duka kuchukua chochote kama vile biskuti, kama vile peremende na kadhalika.

Aina tofauti tofauti ya mboga yamewekwa hapa. Na ni nyanya, viazi, kitunguu na zingine. Pia kuna dania. Hizi mboga kuna mtu amejiwekea hapa ili kuuza na apate faida na mapato yake hapa.

Hii ni pesa ya Kenya, shilingi elfu moja. Hii pesa inatengenezwanga kwa benki kuu ya Kenya na pia hii elfu moja inakusaidia sana Uganda hata kukula kama vile unaweza enda kwa hoteli na ushibe nayo.

Kila mtu na shughuli yake soko. Hili ni soko la wazi. Kuna matunda kama vile ndimu na naona ndizi, pia viazi. Inaonyesha hapa ni sokoni.

Hapa kuna magari yameengeshwa mahali. Hizi ni magari kama ya kuuzwa kama vile mtu anakuja kuchukua hii gari na analipa, anaenda, anachukua gari yake. Sasa hizi gari pia zinatumika kubeba watu, abiria kutoka mahali moja hadi ingine. Ni gari za aina ya Vitz.

Hapo kuna nguo tofautitofauti inakaa kama ni duka la nguo. Duka la nguo ni mtu amefanya hivi, mtu anakuja kwa duka anaambiwa ananunua nguo anaenda nayo, lakini mwenye duka anapatia pesa na anapatia faida kutoka hapa.

Hapa ni soko ya matunda na mboga. Kuna kijana mmoja amezubaa huko labda anafikiria ama anangojea customer akuje kuona aina tofauti ya mboga kama kitunguu, kuna aina tofauti ya matunda kama ndizi, papai na kadhalika.

Soko kuna nyanya imeekwa kwa creti. Ni mingi sana iko tayari kuuzwa. Nyanya tunatumia kila siku kama vile kupika chakula mkulima akipata pato kama ivi huwa anapata pesa na faida nyingi sana.

Hizi ni magari ambazo zimeegeshwa kwa uwanja, watu wa hizi magari bado hawajakuja, gari hizi ni gari za ndogondogo gari za kuenda safari ndogondogo, ni gari kama vile gari za raha.

Nanasi, papayi na zingine ziko hapa Matunda mingi kama vile, kuna mahindi. Hapa ni sokoni, mtu ambaye ameleta hapa anapata faida, akiuza hizi anapata pesa.

Haya ni samaki ambazo zimeletwa sokoni ili kuuzwa. Samaki hawa wametolewa huko majini na kuekwa hapa. Mtu anapata faida akileta hapa na akiuza, anapata pesa na pesa hizo anazitumia.

Hii ni nyumba kubwa inayowekwa magari ya bei hizi magari zinakaa za raha magari zinazotumika kuenda kwa misafa mirefu misafa kidogo kidogo pia naona kuna chuma imesimama karibu na gari ya upande wa kushoto.

Hii ni gari, gari amabayo inayoenda kwa barabara. Hii gari inakaa ni gari inaonekana kubeba abiria. Watu hupata pesa, na watu huenda kutoka pahali pamoja kwenda kwingine kutumia hizi magari. Hizi magari husaidia watu sana.

Hapa ninaona mayai ikiwa kwa kreti, mayai mingi pia hizo mayai zinakaa zikiwa zinataka kuchukuliwa ama kuuzwa ,hizi mayai ni mayai ya Kuku.

Hapa naona magari. Magari ambayo yamesimama kando kando yaani kama yamekaa kama yameegeshwa, imewekwa laini vizuri sana. Hizi ni gari ndogo ndogo siyo gari kubwa kubwa lakini sio, pia hizi gari hazina namba. Ni gari ambazo zinataka kuuzwa na mtu anakuja hapa kama anataka kununua gari.

Hii ni gari ndogo la mizigo, hii gari hubeba mizigo kutoka mahali moja hadi nyingine, hii gari namba yake ni KCW, hii gari inakuwa pesa kidogo sana na zinaenda kwa misafa midogo midogo, ni aina ya matatu.

Kuna watu wawili hapa. Mwanamke mmoja anakaa kama mzungu na kijana mmoja. Huyu kijana amefungua kitabu akimuonyesha huyu mwanamke vitu na wanasoma hio kitabu. Nyuma yao kuna gari, gari ya rangi ya nyeupe.

Hii ni gari. Gari ya rangi ya mweusi umepangwa mbele ya nyumba ya namba yake ni KDK. Ni aina ya Landcruiser. Pia hii gari inakaa kama gari ya binafsi.

Hizi ni mapambo. Mapambo yenye yametengenezwa yakiiga wanyamapori kama vile pundamilia, ngombe, pia twiga. Hizi mapambo zinanunuliwa baadae kupelekwa sokoni. Watu wanachukua wanapeleka nyumbani yao kurembesha.

Mama mmoja amesimama akiwa amevaa kofia, gari kubwa ya lori imesimama pia, lori ndani yake kuna watu, watu hao wanatoka gunia ya viazi na zingine nyingi sana zimewekwa chini. Hizi magunia ni rangi nyekundu.

Huu ni pesa, pesa imechorwa Mzee Jomo Kenyatta, na ndovu na wanyama wengine. Pesa inatusaidia kama sisi, kwa sababu unaenda duka unachukua vitu unataka, ukiwa unatumia pesa yako. Pesa ni kila kitu.

Magari yamebebwa kwa lori ya magari yanapelekwa mahali kuuzwa kupata pesa na kadhalika. Kwa hii gari inabebwa na lami hiyo lami inakaa vizuri sana. Pia kuna stima kando yao.

Hii ni pesa, pesa elfu kadhaa. Hii pesa inaweza msaidia mtu kuanza biashara na kupata faida nyingi kutoka hiyo biashara. Bila pesa, mtu hawezi fanya biashara yoyote.

Naona mboga kama vile nyanya, viazi na kitunguu. Hizi mboga zinatusaidia sisi kupika chakula, kufanya supu na vilevile, kila mtu atumie hizi mboga kwa siku.

Hapa ni maegesho ya magari. Magari yenye hayawezi fanya kazi yamezeeka huwa yanaletwa hapa ili iegeshwe. Hizi gari baadae inasafirishwa nje, na inaletwa tena ikiwa vizuri sana. Hizi magari, ni kwa maegesho au ni kwa safirisha nje.

Hii ni gari nyeusi, hii gari inakaa gari mpya, bado hazijamilikiwa. Huu ni gari ya aina ya raha, aina ya mtu kibinafsi ,mtu anaenda mahali anataka kuenda. Hizi gari pia zinakuwa zinaweza kuwa pesa nyingi.

Wakaazi wametokea pamoja sokoni. Hawa kazi ni asubuhi, wanaleta nguo zao, nguo za hudi, hizo nguo ni bei rahisi kama mia mbili, mia tatu, mia nne hizo na pia wao wanapata faida yao.

Mtu ameshika na mkono yake pesa. Pesa hii inatofautiana kama kutoka hamsini, mia mbili na hata mashilingi yaliyoekewa juu ya vingine. Hizi pesa zinaweza msaidia mtu kufungua biashara, kwenda mahali anataka

Hapa kuna tikiti maji, tikiti maji na ndimu, tikiti maji ni vizuri sana huwa inaleta afya kwa watu wenye wanakula, pia watu wapata pesa wakiuza tikiti maji.

Hapa ni sokoni. Sokoni hii kuna mboga aina tofauti tofauti kama vile nyanya. Kuna mama ambaye amekaa chini akiwa anachunguza hizo. Hii ni duka yake. Mbele yakekuna viazi, kuna kitunguu.

Hapa kuna duka hii duka inasomesha kituo cha maziwa mlima kenya. Kuna watu wawili wamesimama kwa dirisha wanachukua kitu kwa sababu kuna mwingine hapo amekaa chini hapa ni mahali ya maziwa.

Kwa mlango hio inaonyehsa imeandikwa maneno M-pesa. Naona hapa kuna baiskeli na mtu ambaye amemshika anaendesha. Inakaa hii baiskeli kama ni mtu anataka kwenda kwa M-pesa kuchukua pesa ama kutuma pesa kwa mtu mwingine.

Maji ikiwemo ndani ya duka. Hizo maji zinatumika kuuzwa. Yani maji mzuri sana ya kukunywa. Hii duka inasomesha Mpesa na mbele ya hii duka kuna bodaboda imesimama.

Hapa ni soko. Hii soko ni soko ya matunda na mboga. Naona watu ni wengi sana, lakini naona karibu na yangu madam amevaa jinsi na mwingine amekaa chini akiwa anamchukulia machungwa akiwa kwa bagi ya rangi ya nyeupe.

Ni mahali inakaa kama ni duka, kuna vitu vingi sana kama vile unga wa ngano, unga wa ugali, mchele, nakadhalika. Hakuna mtu ndani lakini hapo juu imeandikwa neno Mpesa

Kwa hii picha naona nyanya ndizi yenye imeivaa ma ndizi yenye bado haijaivaa yote hukuliwa. Ndizi yenye bado haijaiva huwa inawekwa inakatwakatwa inawekwa kwa maji bado inaivaa inakulwa. Lakini pia kiuza watu hunapata pesa.

Hapa ni soko. Soko ya nguo. Watu wanakuja hapa kuchukua, kununua nguo. Nguo ni kwa wanaume na wanawake. Pamoja zinakaa zikiwa zime, haijapangwa vizuri na zingine zimepangwa vizuri.

Hii ni duka, duka ya maziwa. Kuna mtu ambaye amesimama mbele ya hiyo duka ya maziwa anataka kuchukua maziwa, maziwa haya yametoka kutoka maziwa ya ngamia, ya ng'ombe, ng'ombe maziwa yake huwa yanatumika kama kukunywa.

Hapa naona watu wawili. Mmoja akiwa anachukua kitu kwa duka kuu hapa au supermaket . Hapa, ni duka kuu ya aina yoyote kila kitu iko, kama vile, kama vitu ya kukunywa, kama vile beaverages yaani kama vile juici, kila kitu iko kwa duka kuu au supermaket .

Hizi ni viatu na kuna mtu mmoja amesimama ameweka kichwa yake upande ingine, anaonyesha hii viatu ni vyake na hizi viatu ni viatu vya masai, hutengenezwa na kabila ya masai. Wao ndo wanajua kutengeneza viatu kama hizi.

Sokoni, sokoni hii kunakaa kama kumenyesha na ni wakati wa jioni, lakini sokoni hii kuna mzee . Huyu mzee anamuuzia mama sukuma na sukuma ni mojawapo chakula zuri sana.

Hapo kuna magari matano yakiwemo juu ya gari moja kubwa, inakaa kama inasafirishwa. Karibu na hiyo kuna mjengo, hizi magari zikiwekwa uko zinauzwa.

Hii ni nguo, nguo hizi ni za watoto, ni nguo kidogo kidogo ni kama vile pesa yao ni mia tatu, mia nne ,mia tano hadi mia moja. Nguo hizi huwa zinatoka huko Nairobi.

Hii ni gari ya aina ya matatu. Hizi gari huwa zinabeba maabiria kutoka mahali moja hadi ingine na zinachukua maabiria ama conductor huwa zinachukua pesa ya shilingi kama thelathini hadi hamsini.

Hapa ni duka, duka ni mahali mzuri unapata ile kitu unataka. Watu huwa wanafungua duka ili kupata pesa, kupata faida unaleta kitu hiyo inahitajika mahali unaishi kama vile unaishi mahali ambapo maziwa ni kidogo unakuja hapa unafungua duka ya maziwa unapata pesa.

Hapa naona gari wa rangi ya nyeupe. Gar inakaa kama aina ya fielder na pia namba yake ni KCM 709K. Hii gari ni gari aina ya kuendesha kwa ajili ya raha. Hii gari ni watu ambao wako na pesa ndio wako nazo.

Hii ni bodi ya matangazo, bodi inaonyesha mama mjamzito pia hii hospitali inasema vile iko almarufu kutoa kuhuduma zake kama vile wajawazito na ni pesa kidogo kwa hii hospitali.

Hii ni duka ya M pesa. Hii duka, inasaidia watu kutoa pesa, inasaidia watu kuweka pesa au kutuma pesa kwa mtu mwingine. Kwa hii picha pia naona beseni mbili, na kiti moja, imewekwa juu ya kitu nyeupe kama begi.

Hapa naona pesa, mtu ambaye ameshika pesa, pesa hizo ziko za elfu moja na mia tano. Elfu moja ni tano na sita na mia tano ni moja, kwa mia tano naona picha ya mzee Jomo Kenyatta.

Hapa kuna watu wawili, moja anashika anaweka mafuta kwa gari na mwingine anamwagalia amevaa miwani kwa vile inaonekana moja yenye anaweka kwa mafuta gari ndio ni yake na mwingine anataka kubebwa kama abiria.

Kuna gari kubwa, lori, imebeba magari mengine kumi hivi. Hizi magari zinasafirishwa mahali ingine. Zikisafirishwa zinawekwa mahali, zinauzwa. Mwenye hizi gari na kampuni zenye zimeleta hizi gari zinapata faida kadha kwa kadha.

Hapa ni mahali ya nyama inaitwa butcher hapa ni nyama aina tofauti ndio huuzwa nyama ya ngamia, nyama ya mbuzi na nyama ya kondoo. Mtu anapata pesa akiuza hizi nyama na hivyo ndio anapata faida.

Hapa ni sokoni, sokoni hii kuna vitu tofautitofauti, watu wanakuja kuchukua yenye wanataka kama vile hapa kuna mamboga kama vile viazi, nyanya, vitunguu na kuna matunda kama vile ndimu na zingine.

Hapa ni duka, hii duka kwa mlango zake imeandikwa mpesa, kuonyesha kuwa hii duka ni duka inaweza kuwa na mtu. Unaweza enda kutuma pesa au kutoa pesa kutoka simu yako, pia kuna vitu zingine za kuuza, duka ni mahali nzuri sana.

Hii ni soko hapa watu wanakuja kuchukua mboga aina tofauti tofauti kama vile viazi, karoti, nyanya ,kitunguu na pia naona matunda kama vile ndizi na pia kuna kabeji na watu ambao wanakaa kama wanajishughulikia maisha yao huko mmoja amevaa ata saa.

Hii ni duka. Duka ya maziwa. Kando ya duka kuna majerican, basin , ndoo na kadhalika na pia nje kuna jiko na sufuria. Ndani kuna mtu amekaa chini, labda ni mwenye duka.

Hizi ni viatu, viatu ambao ni tofauti, viatu vya watu wakubwa, viatu vya watoto wadogo, viatu rangi tofauti yote. Kuna mu ambaye ameweka hapa ili kuuza apate faida, faida ambayo anatumia kupata chakula chake hiyo siku.

Hizi ni tyre . tyre hizi zinaoshwa na sabuni na maji zinangara. Ni tyre nne. Hapa ni hapa maosho ya magari yameletwa. Magari huosha hapa ikiletwa na pia uwa zinangara.

Kuna magari matano hapa. Magari ya aina tofauti tofauti na shirika tofauti tofauti. Zingine rangi yao ni nyeusi na zingine rangi yao ni nyeupe shirika za hizi magari huwa zinapata pesa.

Hapa inakaa ni duka, duka ya mpesa. Mtu anajiwekea pesa kwa simu kama vile anapatiana elfu mbili anawekewa elfu mbili kwa simu yake. Hii ni mpesa.

Kuna mtu ameshika pesa hapa kwa mkono. Mtu huyo pesa labda ni yake lakini akifungua biashara na hizi pesa anaeza pata faida nyingi sana na anaweza pata pato kuliko hata faida ya saa hii ako nazo.

Hapa ni sokoni, soko hii ni ya nguo. Nguo hizi ni zile za hoodie ni zile za pesa kidogo. Kuna mtu amesimama hapa labda hapa ni mahali yake.

Ninaona tyre ya magari hizi tyre zinakaa mpya ni aina ya kumi na sita kwa kumi na sita ni kama magari ya probox ama passo gari mdogo mdogo ama gari za raha.

Mtu ameshika pesa, pesa ni kitu yenye inaendesha siku hizi kila kitu. Kufanya kila kitu jambo ni pesa, pesa hii inaweza fungua biashara, inaweza ajiri watu wengine wapate inaweza ajiri watu wengine kwa kazi, biashara kama vile duka.

Hapa naona watu watatu, wanaume, mwanaume mmoja na wanawake wawili, mmoja amevaa skati black na shati black , ikiwa kuhudumiwa kwa duka la Safaricom, hivo.

Hapa ni mtu anatumia simu yake, ameingia mahali ya MPesa, kama anataka kutumia mtu pesa. Mpesa ni mahali mzuri sana watu wanatumiana ama wanatumiwa pesa, inatusaidia sana kama sisi wananchi. Kuna mtu mwingine pia ako na pesa, anataka kumpatia pesa mia mbili.

Hapa kuna gari moja kubwa ya Lori. Hii Lori imebeba mizigo, mizigo hiyo ni magari madogo hii magari yanasafirishwa mahali ingine, inapelekwa mahali ingine kama nairobi nauzwa na napatikana pesa na faida.

Hapa ni ndizi. Hizi ndizi zinakaa haina tafauti tafauti, zingine zinakaa rangi ya jano, kuna zingine zinakaa hazijaiva. Lakini kwa kuchakula ni zile zinakaa jano Kwa sababu zimeiva vizuri sana.

Hii ni pesa elfu moja, kwa hii elfu moja tunaona mzee Jomo Kenyatta picha yake, kando na picha yake kuna ghorofa mrefu sana KICD hii elfu moja kwa siku inaweza kusaidia kula chakula chochote unataka ama unachohitaji.

Hapa ni soko. Hii soko inakaa kama ni chafu sana kwa sababu watu wanafanya kazi kwa vile mvua imenyesha kuna matope kila mahali lakini, kwa hivyohivyo watu wanaendelea na maisha yao kwa sababu naona watu wakiwa wanauza mboga zao kama vile ndizi, maembe, zingine hata zinakaa zinazimama juu ya matope.

Kuna hapa mahali ya mpesa, hii ni mahali watu hutoa pesa yao au kueka pesa yao. Hii ni kitu vizuri sana kwa sababu inasaidia watu wengi, pia karibu na huku ni mahali chafu kuna maji imewekwa na bado maji ya siweji.

Hii ni duka, duka yenyewe imefungwa, kuna soda, kuna maji ya kawaida na pia kuna maji zingine, pia kuna keki. Hii ni duka ya mtu, mtu ako hapo ndani anauza, unamkujia anakupatia yenye unataka unaenda, unampatia yeye pesa.

Hapa kuna watu wawili. Mtu mmoja ambaye amekaa chini anakaa akifikiria. Huyu mtu mwingine anakaa kwa dirisha. Ndani ya duka hakuna chochote, inakaa kama uchumi ni mbaya, hakuna pesa na watu wanaumia sana. Mtu huyo hata akona kiatu kimoja, sijui kiatu yake ingine imeenda wapi.

Mtu ambaye amekalia kwa meza ameweka moja pesa yake kwa meza hamsini na zingine ameshika kwa mkono yake elfu moja na ukikata elfu moja kutoka hamsini inabaki ni mia tisa na hamsini.

Huu ni mtu ambaye ameshika pesa kwa mkono, pesa ni elfu moja. Elfu moja siku hizi hata haifanyi chochote. Kwa sababu ukienda kwa duka kuchukua kitu moja na mbili au tatu, elfu moja hata haibaki chochote. Kwa sababu uchumi siku hizi ni mbaya.

Nyanya, kitunguu, ndania, maharagwe na kadhalika iko hapa. Hapa inakaa ni sokoni na watu huabura kukuja hapa kuchukua mboga ili kutengeneza supu au ya chakula yao.